Huu ni mtindo wa kisasa wa kilimo ambao mimea au kilimo, kinafanywa kwenye mabomba ambayo yana tundu, kisha yanaunganishwa na kuwekwa maji na udongo. Hii inasaidia katika kuhifadhi maji na pia kuimarisha mazao ya mimea hii.

Huu ni mtindo wa kisasa wa kilimo ambapo mabomba yaliyounganishwa yamewekwa tundu kisha kwenye tundu hizo wamepanda mimea. Mtindo huu unasaidia katika kuhifadhi maji . Mtindo huu unatumia njia ya unyunyiziaji ambayo mifereji inaleta maji kutoka kwa sehemu ambayo imehifadhi maji.

Hii ni teknolojia ya kisasa ya kilimo ambapo mabomba yanaunganishwa kisha kuwekwa tundu ambazo ndani yake hupandwa mimea. Hii inasaidia katika kuimarisha kiwango cha kilimo na pia inasaidia katika kuhifadhi maji kwani hali hii ya kilimo inatumia maji kidogo sana.

Huu ni mtindo wa kisasa wa kilimo ambapo mabomba yanaunganishwa na kuwekwa tundu kisha kwenye tundu hizo mimea inapandwa, hii inasaidia kufanya kilimo ama upanzi bila kutumia maji mengi. Hii inasaidia katika kihifadhi maji.

Huu ni mtindo wa kisasa wa kilimo ambapo unasaidia sana kuhifadhi maji. Kwenye muundo huu, udongo umewekelewa kwenye karai kisha mimea kupandwa kwenye udongo huo. Kuna bomba ya maji ambayo inaelekeza kwenye udongo huu na ina tundu ambazo zinatumika kutoa maji hayo ili kunyunyuzia mimea hii.

Hali hii ya kilimo cha kisasa inasaidia katika kuhakikisha kwamba mimea inatumia maji kidogo na inaweza kunawiri kwa namna ambayo inafaa. Hali hii inahusisha kuunganisha kwa mabomba makubwa kisha kutengeneza hali ya maji kupatikana kwa mimea hii.

Huu ni uyoga, ambao umekuzwa na kulindwa katika hali ya kisayansi na ya kisasa. Uyoga ni moja wapo ya vyakula ama mboga ambavyo vinatumiwa na watu wengi sana katika nchi tofauti. Hii ni moja wapo ya mbinu za kisasa za kilimo.

Mtindo huu wa kilimo wa kisasa unasaidia mimea iliyopandwa ndani ya hema hizi kupata miale ya jua ambayo yamedhibitiwa kwa kiwango ambacho kinafaa. Hii inasaidia mimea hii kupata hali ambayo inafaa ili inawiri ipasavyo.

Mazao haya ya lashamba yako kwenye utayarishaji katika kiwanda. Viwanda kama hivi ni muhimu kwani vinasaidia katika kuhakikisha kwamba mazao ya mashamba yanapitia katika hali ambayo inasaidia kupata manufaa zaidi kwa binadamu.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo ambapo mimea ambayo inapandwa ndani ya hema hizi ina nafasi nzuri ya kunawiri kwani hema hizi zinazuia na kudhibiti kiwango cha miale ya jua ambayo inaingia ndani na kuipata mimea hio. Pia hema hizi zina mabomba ya maji na hali zingine za kusaidia mimea hii kunawiri kwa urahisi.

Wanaume hawa wawili mmoja mwenye shati jekundu la madoadoa na mwingine aliyevalia kofia wako katika muundo wa mtindo wa kisasa wa kilimo ambapo kuna mimea iliyopandwa na kuna mabomba yaliyounganishwa ili kusaidia katika unyunyiziaji maji.

Huu ni mtindo wa kisasa wa kilimo ambapo hema hizi zinadhibiti kiwango cha miale ya jua ambayo inafikia mimea iliyopandwa ndani ya hema hizi. Hii inasaidia mimea ambayo inahitaji kiasi fulani cha miale kunawiri kwa vizuri.

Hili ni zuzu la ng'ombe wa maziwa la kisasa. Ng'ombe hawa wametengenezewa mahala pa kulalia na pia mahala pa kuwekewa chakula. Zuzu kama hizi zinasaidia kulea ng'ombe ambao wanatoa maziwa kwa kiasi kikubwa sana.

Shamba hili la nyanya limefanywa katika hali ya kisasa sana. Hii inasaidia kuongeza mazao ya nyanya na pia inasaidia kuhifadhi kiwango cha maji ambacho kimetumika katika kilimo cha aina hii.

Zizi hili la ng'ombe ni zizi la kisasa. Ng'ombe hawa wamekuwa sehemu maalumu ambapo wanaletewa chakula na mambo mengine. Ng'ombe hawa wanaangaliwa kimatibabu sawasawa. Na pia hii inasaidia katika kuhakikisha kwamba ng'ombe hawa wanatoa maziwa mengi sana.

Hema hizi hutumika katika kilimo cha kisasa ambapo mimea ambayo inapandwa ndani humu, inapata miale ya jua ambayo imedhibitiwa. Hii inasaidia kuhakikisha kwamba mimea inapata kiwango kinachofaa cha miale na maji na mambo mengine ambayo inaisaidia katika kunawiri.

Mabomba haya ambayo yameunganishwa na kisha kuwekwa tundu za kunyunyizia maji, ni hali halisi ya kilimo ya siku hizi. Kilimo cha kisasa ambacho kinatumia mabomba kusafirisha maji hadi sehemu ambazo hazina maji ya kutosha kwa minajili ya kilimo.

Haya ni mabomba yaliounganishwa kwa minajili ya kunyunyizia maji shambani. Hii ni mtindo wa kilimo ya kisasa ambayo inatumia mabomba yaliounganishwa kupeleka maji katika sehemu ambazo hazina maji ya kutosha kwa minajili ya kilimo.

Shamba hili yanatumia mabomba kwa unyunyiziaji. Hii ni aina ya kilimo ambayo inasaidia maji kupelekwa katika sehemu hazina maji ya kutosha ya upanzi. Hii ni aina ya kilimo ya kisasa ambayo inaongeza sehemu ya ardhi ambayo inaweza kutumika katika upanzi wa mimea.

Hii ni aina ya kilimo ya kisasa ambapo mabomba yanawekwa tundu nazo zinatumika katika unyunyiziaji wa maji. Mabomba haya yanaunganishwa kisha kuunganisha kwenye mfereji ili kuweza maji kutoka sehemu iliyo na maji mpaka sehemu ambayo haina maji ya kutosha kwa ajili ya upanzi.

Huu ni mtindo wa kisasa wa kilimo ambapo mabomba yanawekwa na kuwekwa tundu ili kusaidia katika unyunyiziaji wa maji katika shamba. Hii inasaidia kwani inapeleka maji kutoka sehemu hiyo na maji hadi sehemu ambayo haina maji ya kutosha kwa ajili ya upanzi.

Shamba hili limetayarishwa kwa minajili ya kilimo. Shamba hili lina mabomba ambayo yameuganishwa ili kusaidia katika unyunyuziaji wa maji. Hii ni mitindo ya kilimo ya kisasa ambapo mabomba yanauganishwa ili kusaidia unyunyuziaji na kufikisha maji kwa sehemu ambazo hazina maji ya kutosha kwa kusaidia kilimo.

Mabomba haya yanatumika katika unyunyiziaji wa maji. Hii ni mtindo wa kilimo wa kisasa ambapo mabomba yanatumika katika kupeleka maji kwenye shamba na kuyanyunyizia kwenye mimea. Hii inasaidia kupeleka maji kwa sehemu ambazo hazina maji ya kutosha kwa minajili ya upanzi.

Mfumo huu wa kilimo wa kisasa unahusisha mabomba ambayo yameunganishwa na mfereji ili kuleta maji kutoka sehemu nyingine hadi sehemu ambayo inafaa ili kusaidia katika unyunyuzi. Pia inasaidia katika kuhakikisha kwamba, sehemu ambazo hazina maji ya kutosha zinaweza kutumika katika kilimo.

Hili ni bomba la maji ambalo limeunganishwa na mabomba mengine madogo. Bomba hili linaashiria hali ya kisasa ya kilimo ambayo inatumia mabomba yaliyounganishwa kusafirisha maji kusaidia katika unyunyiziaji wa mimea mahala ambapo haina maji ya kutosha ya kunyunyizia mimea yao.

Haya ni mabomba ya kunyunyuzia maji kwenye shamba. Hii ni aina ya kilimo ya kisasa ambapo mabomba yanaunganishwa na kutumika kubeba maji kupeleka katika sehemu ambazo hazina maji ya kutosha kwa minaji ya kilimo.

Hii ni mojawapo ya mitindo ya kisasa ya kilimo ambapo mabomba yanaunganishwa na kuwekwa maji kisha maji haya yanatumika katika unyunyuziaji wa mimea na mambo mengine ya shambani. Hii teknolojia inasaidia kuhakikisha kwamba maji yanafika kwa sehemu ambazo hayakuwa yanafika kwa viwango vinavyofaa.

Mtindo huwa kilimo ni mtindo wakisasa ambao wanausisha mabomba ya maji kuwe kwa kando ya mimea, kisha kuwe kwa tundu wa mbazo zinatungika katika kunimuzia maji. Hii nasaida katika kuhakikisha kwamba mimea inapata maji ya kutosha ili inaweri inavyostahili.

Huu ni mtindo wa kilimo ambapo wanaunganisha mabomba pamoja kisha kueka mifereji midogo midogo ambayo inasaidia katika kunyunyizia maji. Hii inasaidia katika kupeleka maji katika sehemu ambayo haina maji ya kutosha kwa minajili ya kilimo.

Shamba hili limetayarishwa kwa hali ya kisasa kwani limechimbwa mitaro katikati ya mimea ili kuruhusu maji kutembea bila kuathiri mimea. Hii ni mitindo ya kisasa ambayo inasaidia mimea kumea kwa hali inayofaa bila kuathiriwa na maji.

Bomba hili lina tundu ambalo linatoa maji ili kunyunyizia shamba hili. Mabomba kama haya yanasaidia kupelekwa maji katika sehemu ambazo hazina maji ya kutosha kwa minajili ya upanzi. Hii ni hali ya kilimo ya kisasa ambayo ina tumika sana siku hizi.

Huu ni muundo wa kilimo wa kisasa ambao wanatumia mifereji katika unyunyizaji wa mimea. Hii inasaidia kupeleka maji sehemu ambazo hazina maji ya kutosha kwa hali ya upanzi. Hii inasaidia kuimarisha hali ya kilimo nchini na kote duniani.

Haya ni mabomba ya maji ambayo yanatumika katika unyunyiziaji wa mimea. Hii ni teknolojia ambayo inatumika katika ukulima wa kisasa ambapo inasaidia kupeleka maji katika sehemu ambazo hazina maji ya kutosha kusaidia mimea kumea.

Huu ni mtindo wa kisasa wa kilimo ambapo mabomba yaliounganishwa yanawekwa maji na kupeleka maji katika sehemu ambayo haina maji ya kutosha ya kilimo. Hii inasaidia katika kuimarisha hali ya kilimo pia kuongeza mazao katika mimea.

Hili ni bomba la maji ambalo limeunganishwa na mabomba mengine madogo yanayotumiwa katika unyunyiziaji wa maji. Hii ni kilimo ambacho inatumia mitindo ya kisasa ambapo wanapeleka maji katika sehemu ambazo hazina maji ya kutosha kwa minajili ya kilimo.

Sehemu hii ina mtaro ambao unapitisha maji katika shamba. Hii ni aina ya kilimo ambayo inaruhusu kudhibiti kiwango cha maji ambacho kinapatikana na mimea. Hii inasaidia katika kuhakikisha kwamba mimea inapatwa hali ambayo inafaa ili kunawiri.

Shamba hili limetayarishwa kwa njia ya kisasa. Shamba hili lina mabomba ambayo yanatumika katika kunyunyizia mimea. KIlimo cha kisasa kinaruhusu mashamba kupata maji mahala ambapo maji haikua inaweza kufika kwa kutumia mabomba ambayo yana tundu ambazo zinasaidia katika kunyunyizia maji.

Bomba hili lina tundu ambalo linasaidia katika kunyunyuzia maji kwenye shamba. Hii ni aina ya kilimo ya kisasa ambapo maji yanatolewa sehemu ambaye yana maji mengi kuletwa katika sehemu ambazo hazina maji ya kutosha ili kusaidia katika kilimo na kuhakikisha kwamba mimea inapata maji inayofaa ili kunawiri.

Mabomba haya yaliyounganishwa yanaonyesha mtindo mpya wa ukulima ambayo yanatumia mabomba katika unyunyiziaji wa maji ambayo inasaidia kufikisha maji katika sehemu ambazo hazina maji ya kutosha kwa upanzi wa mimea.

Shamba hili limetayarishwa kwa minajili ya kilimo, limechimbwa mitaro na kuekelewa mabomba ya unyunyiziaji wa maji. Hizi ni mitindo za kilimo cha kisasa ambapo mabomba yanawekwa katika mitaro na kukua na mishipa ya kutoa maji ili kusaidia katika unyunyiziaji maji.

Haya ni mabomba ambayo yanatumika kunyunyizia mimea. Hii ni teknolojia mpya ya kilimo ya kisasa ambap mabomba yanatumika katika kunyunyizia maji kwa zile sehemu ambazo hazina maji ya kutosha kwa kukuza mimea.